Picha inaonyesha mikungu mitatu ya ndizi ndogo mbichi, mikunguu hii ina rangi ya kijani kibichi, imeshikilia kwa mashina makubwa yenye rangi ya kahawia, majani ya miti ya ndizi yanaonekana nyuma.

Mkono unashikilia majani ya mmea wa mahindi, majani mengine yamekatwa na kulika, mwenye mkono amevalia saa ya fedha na fulana ya samawati.

Mashamba ya mimea mbalimbali yanaonekana. Migomba, mahindi, na nyasi ndefu zimetabakaa. Udongo wenye rangi nyekundu unarundikana kati kati ya mimea. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri. Kuna jua na mawingu meupe angani.

Mwanamke amesimama karibu na milima ya ndizi mbichi. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi. Amevaa vazi la kahawia. Nyuma ya mwanamke kuna miti ya ndizi mingi. Moja wa miti hiyo inaonekana imekatwa.

Mnyama anaonekana akikamwa na mashine maziwa yanatoka kwenye chuchu zake, mtu amevalia glavu na anashikilia mashine hiyo kifaa hiki kimeunganishwa kwenye chuchu.

Donge kubwa jeupe limewekwa juu ya kitambaa chepesi cheupe kilichotandazwa, kitu hicho kinaonekana kama jibini, kando yake kuna sufuria kubwa ya chuma ilio na kiyoyevu cha rangi ya njano.

Kundi la wanawake linahudumia chakula. Wanafunika makopo makubwa ya chuma na vyakula. Wengine wanaweka wali kwenye bakuli ndogo za plastiki. Kuna sufuria kubwa ya chuma kwenye sehemu ya kati.

Haya ni mahindi yaliyoathiriwa na ugonjwa. Yanaonekana yameharibika vibaya sana. Ugonjwa umesababisha mahindi kuwa meusi na kuoza. Majani ya mahindi yametapakaa kando ya muhindi. Sehemu ndogo tu ya mahindi ndiyo imebaki.

Mkononi mwa mtu kuna ndizi zilizo menywa. Kuna ndizi zingine ambazo hazijamenywa nyuma. Ndizi hizi zina angi ya kijani na nyeupe. Ngozi ya ndizi imewekwa karibu.

Chombo hiki kinaonekana kimejaa tindi ya maziwa imejaa rangi ya krimu ,vipande vidogo vya maziwa vilivyoganda vinaelea ndani upeo wa bakuli unaonekana wazi ukitoa hisia ya usafi.

Mkulima amevalia suti ya njano, kofia na chombo cha kunyunyizia mgongoni. Akipulizia dawa kwenye ng'ombe wake mweusi na mweupe. Anafanya kazi hiyo ndani ya zizi la mbao

Hili ni shamba lenye udongo mwekundu uliolimwa. Kuna mimea mingi ya kijani ikiwemo migomba na miti ambayo imesimama nyuma. Anga ina rangi ya samawati na mawingu meupe yanaonekana

Safu ndefu ya miti midogo ya ndizi imepishwa kwenye mifuko mieusi ya plastiki. Miche hio ina majani makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi. Imeoangwa kwa utaratibu mzuri.

Hii ni boari ya wanyama, ng'ombe kadhaa wamefungwa vizuri, wanakula malishe yao. Mtu mmoja amesimama akitazama wanyama wake. Mtu mwingine amesimama mbele ya ng'ombe.

Mwanaume na mwanamke wanamwaga maji kwenye sufuria kubwa ya fedha , mwanaume amevaa kofia ya kijivu, fulana nyeusi na suruali ya samawati anamwaga maji kutoka kwenye chupa ya kijani.

Hili ni shamba la migomba. Miti ya migomba imepangiliwa kwa mstari na chini yake kuna udongo mwekundu ambao umefunikwa na plastiki. Moja ya miti hiyo iko mbele zaidi na unaonekana vizuri.

Shamba hili limejawa na harufu ya ardhi yenye unyevunyevu wa mbolea. Mwanamke ameketi chini mikono yake ikifanya kazi ya upole na ustadi. Anashika ndoo ya chuma iliyong'aa kisha maziwa safi yanatiririka ndani yake kwa sauti tulivu.

Kuna ngombe wengi katika zizi kubwa, ngombe kadhaa wamesimama, mwingine anaonekana amelala chini, wote ni weusi na weupe, maji safi imewekwa kwenye ajili ya kunywa.

Wanaume wawili wamevaa sare nyeupe wakiwa na kinyago cha uso na kifuniko cha nywele. Wanafanya kazi katika kiwanda cha usindikazi. Mtu mmoja anamimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa.

Kuna rundo kubwa la majani mkavu. Rundo hii, limewekwa juu ya ardhi kavu. Kitambaa kirefu chenye mistari ya samawati, nyekundu na nyeupe, kimewekwa kando ya rundo.

Mfugaji wa kike anawalisha ngombe , ngombe hawa wako kwenye zizi wamefungwa hapo wote wana rangi ya nyeupe na nyeusi wanakula nyasi iliyowekwa mbele yao .

Shamba la migomba kubwa linaonekana wazi, kuna mikungu mingi ya ndizi mbichi kwenye mti, ndizi hizi bado hazijaiva, zina rangi ya kijani kibichi, mikungu imejaa sana na inaonekana uzito.

Mkono wa mtu mmoja unashikilia ndizi. Ndizi. Ndizi hizi ni za aina mbili, zingine ni mbivu na zingine ni mbichi, rangi ni ya njano na ya kijani, zimefungwa pamoja. Mkono wa mtu unaonekana kuwa mrefu.

Katika jengo kubwa, kuna wanyama wengi walio na rangi tofauti. Baadhi yao wanalala chini, wengine wamesimama wakiangalia mbali. Wamefungwa minyororo kwenye sehemu zao za kulala.

Ndani ya banda la mifugo, ng'ombe mweusi na mweupe anasimama tuli. Mwanaume mzee ameketi chini akiwa amevalia mavazi ya samawati na anamkamua ng'ombe. Mikono yake inakamua kwa upole akijaza ndoo dogo.

Majani ya mahindi yamepinduka. Kila majani ni ya rangi ya kahawia. Kila tawi linafunga masuke mawili ya mahindi. Masuke yote yamepinduka kidogo, masuke haya yamekauka kabisa.

Ng'ombe amesimama karibu na mti. Ng'ombe anaonekana akiwa mgonjwa. Ngozi yake ina chunusi. Chunusi zimetaoakaa kwenye mwili wake mzima. Anapiga na njaa.

Kuna ng'ombe wengi Katika panda, wamegawanywa katika sehemu mbili, Kila ng'ombe anakula nyasi nyingi kutoka kwenye mabonde, Kuna mlango wa chuma mwishoni mwa panda, inaonekana kama shamba la kisasa la ufugaji.

Mimea ya migomba iliyo na majani makavu na yenye afya inaonekana. Nyuma ya migomba kuna msitu mnene unaotengeneza mandhari ya kuvutia. Mimea imeoa kwa wingi huku majani yake yakionyesha hali mbalimbali.

Mkulima anashika muhindi uliokomaa , amevalia kofia ya rangi tofauti na shati ya zambarau tabasasmu lake linaonyesha furaha ya mavuno mahindi mengine yanaonekanna tayari kuliwa na mnyama au ndege.

Hii ni miti ya ndizi. Miti hii imefunikwa na paa la plastiki. Miti ina majani mapana yanayoonekana kijani kibichi. Huu unaonekana kama mfumo wa kilimo cha kisasa.

Hii ni mimea ya mahindi ambayo yamekauka. Majani yake yote yana rangi ya kahawia na yamenyauka kabisa. Yamesimama kwa savu ndefu. Ardhi chini Yao inaonekana kuwa kavu na yenye nyasi chache.

Vifaa vya kukamua maziwa vyeupe vimeunganishwa kwenye viungo vya ng'ombe wawili. Maziwa yamejaa ndani ya vifaa hivi vya plastiki. Ng'ombe wanasimama kwa utulivu kwenye zizi.

Katika mazingira ya shamba kuna mkungu mkubwa wa ndizi nguo zake zinaonekana wazi. Kuna majani makubwa yanayotanda juu yake. Rangi ya ndizi hizi bado ni kijani kibichi. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa na madoa meusi.

Kitu chenye maji maji, chenye rangi ya njano, kinajaa kwenye sufuria ya metali. Ndani yake, kuna uvundo mweupe wenye chembe chembe ndogo, ukitengana na kiuwevu hicho. Mwiko wa mti, umelala ndani.

Ng'ombe anapigwa maziwa kwa kutumia mashine. Maziwa yanayoka kwenye chuchu zake na kupita kwenye mabomba ya plastiki. Mabomba hayo yameunganishwa kwa chupa ya chuma. Mashine hii ni ya kufyonza maziwa.

Hili ni shamba kubwa la migomba. Udongo una rangi ya kahawia iliyokolea. Unaonekana una rutuba. Miti ya migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri. Inastawi vizuri na ina majani mengi ya kijani.

Poda nyeupe inafanana na jibino imejaa kwenye ungo wa kijani poda hii imewekwa kwenye chombo cha kijani na kuna kijiko cha chuma ndani yake utayarisha wa chakula unaonekana.

Ndama hawa watano wamefungiwa katika zizi, wana rangi nyeusi na nyeupe . Wamesimama kwenye uwanja wenye udongo mwekundu na jua ambalo ni kali.

Ng'ombe kadhaa wanakula nyasi ndani ya zizi. Ng'ombe hawa wana rangi nyeusi na nyeupe na wengine wana rangi ya kahawia. Wamesimama kwa safu wakiwa wamefunikwa na chuma.

Mavuno ya ndizi nyingi zilizoiva yamebebwa. Rangi ya ndizi ni njano. Zimeshikiliwa na mkono wa mtu zikining'inia chini. Hii inaashiria mavuno mazuri ya kilimo.

Hizi ni ndizi mbili zilizokomaa ndizi hizi zimelala juu ya meza ya mbao rangi ya ndizi ni njano iliyo na madoa meusi meza ina rangi ya kijivujivu, ndizi hizi zinaonekana kuwa mikunjo na michipuko.

Hapa kuna ndizi nyingi za kijani zikiwa zimekusanywa pamoja zimepangwa katika rundo kubwa la ndizi zilizotoka shambani ndimi za ndizi hizi ni kubwa na ndefu zinaonekana kama zimetolewa shambani na zimewekwa hapa kungoja kununuliwa.

Mwanaume amesimama karibu na mifugo. Mifugo wamesimama chini ya kibanda kilichotengwnezwa kwa vijiti. Kijana amevaa shati la samawati, kuna kuni nyingi zimewekwa Kando.

Hili ni shamba la migomba ,kuna mimea mingi ndogo iliyopangwa Kwa safu ,kilanmimea Una majani mingi mabana na NI ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rotuba.

Mtu anachambua mahindi mengi yaliyo kauka ana mikono yake inashikilia gunzi moja kubwa mahindi yote yameenezwa chini kwenye vumbi, baadhi ya mahindi bado yamo kwenye magunzi.

Watu kadha wanafanya kazi kwa pamoja, wakichakata mazao ya kilimo. Mazao yanaonekana kama karanga zilizo kaushwa, mazao haya yametandazwa kwenye shuka.

Mtu amevalia suti ya kijani ya kazi akimkamua ng'ombe, ng'ombe huyo ni mkubwa mwenye rangi ya kawahia na madoa meupe mtu huyu amekaa chini akishika maziwa kwenye ndoo nyeupe.

Watu watatu wako ndani ya chumba wakiwa wamevalia sare nyeupe na viatu vyeupe vya buti. Mwanamke ameketi kwenye kiti cha kijani. Wanaume wawili wamesimama karibu na sufuria ya fedha iliyowekwa juu ya jiko dogo la samawati.

Tawi la migomba limefungwa kwenye kifurushi cha plastiki ya rangi ya samawati. Mkungu huu una ndizi mbichi ambazo bado hazijaiva. Majani mingi ya migomba yamezunguka tawi lote. Mkulima amehakikisha zinalindwa vizuri.

Vyombo vikubwa vingi vya chuma vinavyotumika kubeba maziwa vimepangwa. Mtu mmoja amevaa kofia nyeupe na fulana nyeupe na anasimama ndani ya duka. Mtu mwingine amevaa jaketi la samawati.

Katika mazingira ya wazi watu kadhaa wamejikusanya wameanza kupanda miti , mtu mmoja anashikilia mche wa ndizi mwingine anatumia jembe kuchimba wengine wanatazama tu.

Kikundi cha ng'ombe, weupe na weusi, wamesimama kwenye nyasi ndefu. Wanakula nyasi kavu, iliyowekwa ndani ya tairi kubwa, la trekta, ambalo limekatwa katikati.

Safu ya miti ya ndizi yenye matunda yasio iva inasimama karibu na barabara. Majani yake ni makubwa na yenye kijani kibichi. Matunda ya ndizi bado ni mabichi, yakininginia kwenye shina.

Boda ya maziwa inaonekana ikimwagika kwenye mganda unaozunguka kwenye mashine. Boda hii ni nyeupe na laini. Ikionyesha mchakato wa uzalishaji viwandani.

Watu wawili wamesimama karibu na pikipiki. Pikipiki hiyo imebeba vyombo vikubwa vya chuma vinavyohifadhi maziwa. Wamezungukwa na miti mirefu. Mmoja wao amevaa kofia ya njano na barakoa.

Mtaalamu wa mifugo amevalia sare ya rangi ya samawati. Ameshika dawa na anaweka dawa kwa ng'ombe. Kifaa cha kunyunyizia dawa kimefungwa mgongoni mwake. Ng'ombe amesimama ndani ya kizimba.

Ndizi nyingi sana zimepachika zimetengenezwa kwa ajili ya kuuza. Kuna malori mawili nyuma na kila lori limejaa ndizi. Kuna watu wanaofanya kazi yakusafirisha ndizi hizo.

Nyumba yenya paa la bati inaonekana imebomoka kwa sehemu. Ndege ameonekana akiwa katikati ya mabati. Kuna migomba mingi iliyozunguka eneo hilo. Miti mingine imekauka na ileyobaki ina majani mengi.

Mwanamke amevaa koti refu la samawati, kinyago cha rangi nyeusi na kofia nyeupe, anaonekana akipima kiasi cha maziwa kwenye mitungi minne, mikubwa ya chuma, mitungi imewekwa chini ya mtungi mwingine mkubwa zaidi, wa chuma wenye bomba.

Mwanaume amepiga magoti chini, akikamua ng'ombe.Ng'ombe huyo ni mweupe na ana pembe ndefu.Ng'ombe anaonekana mtulivu na ametulia kabisa. Mwanaume amevaa nguo ya kijani kibichi na ameshika matiti ya ng'ombe kwa mikono yake.

Mwanamke anapata maziwa kutoka kwa ng'ombe. Amevalia shati la kitambaa, cha mraba kijani na samawati, suruali ya samawati na viatu vyeupe. Anashika tumbo cha udongo, akimkamua ng'ombe.

Mwanaume amesimama mgongo kwetu. Amevaa sweta yenye michoro ya samawati na buti nyeusi. Anashika kamba ndefu na amewekelea kwenye uzio wa mbao uliopakwa rangi ya kijani.

Farasi weusi na weupe, wamesimama kwenye sakafu chafu, ya simenti. Mmoja wao anatoa maziwa, kupitia kifaa cha kisasa cha kufyonza maziwa. Kifaa hiki, kina mitungi minne ya chuma, na kila kimoja kimefunganishwa kwa chuchu za ng'ombe.

Mvulana amesimama karibu na ng'ombe mkubwa , ng'ombe ana rangi nyeusi na nyeupe . Yeye amevalia fulana nyeupe na buti ndefu nyeupe , anashika mpira laini na mkono wake wa kushoto.

Hapa kuna mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi ndizi hizi zimezungukwa na majani mapana mepesi na ya kijani kibichi. Baadhi yamepasuka.

Kuna mkono wa mtu unashikilia tunda. Tunda hili bado ni bichi na lina rangi ya kijani. Limepasuliwa katikati hivyo sehemu yake ya ndani inaonekana vizuri. Rangi ya ndani ni nyeupe na inatamanika sana.

Mwanamke amesimama karibu na mti wa ndizi uliozaa matunda mabichi. Amevaa fulana nyeupe na kitenge na amefunga kanga kiunoni. Anashika tawi la ndizi akionyesha uhusiano wake na shamba hilo.

Mkono wa mtu mweusi unashika ndizi iliyomenywa, nyuma kuna ganda la ndizi lilizotupwa na ndizi zingine ambazo azijamenywa. Hij inaonyesha maandalizi ya chakula.

Mkulima amevalia suti ya njano anatumia pampu kubwa ananyunyiza ng'ombe dawa ng'ombe ni mweusi na mweupe, anafugwa kwenye banda, banda limetengenezwa kwa mbao.

Mkulima anavuna maziwa katika panda. Ng'ombe kadhaa wamesimama kwa safu, wamefungwa kamba nyekundu kwa miili yao, mkulima amevalia koti la maabara, suruali ya kijani na buti nyeusi.

Mkungu wa ndizi mkubwa ambao haujakomaa umetundikwa kwenye mmea wake , matunda haya yana rangi ya kijani samawati . Majani makubwa yenye mistari yanalizunguka tunda hilo yakiwa yamechanika kidogo.

Shamba la migomba limepandwa kwenye udongo mwekundu. Miti ya migomba imekuwa na imezungukwa na vishimo. Udongo umeumbwa umbile la vilima na mabonde. Migomba hiyo inaonekana bado ni changa.

Mtu amevaa shati nyekundu na suruali nyeupe akiwa katikati ya bustani ya ndizi, amevaa kofia nyekundu kichwani na vifungo vyeusi vya suruali, kuna miti ya ndizi mingi ikiwa na machani makubwa na kijani kibichi.

Mzee amefurahi , yeye amevalia kofia nyeupe , miwani na shati ya samawati . Mikono yake miwili inashika majani makubwa ya ndizi . Ana tabasamu kubwa akionyesha meno yake.

Kuna mikungi mitatu mikubwa ya ndizi, zimepangwa wima na zimeiva kwa sehemu mikungu yote bado ina rangi ya kijani kibichi ndizi chache ziko juu kabisa na zimeanza kubadilika rangi na kuwa za njano.

Mwanaume huyu amesimama karibu na miti wa ndizi anashika mkungu mkubwa wa ndizi ambao bado haujaiva mkungu huu unaonekana kuwa nzito mtu huyo amevaa mashati yenye maua

Mwanamke amevaa koti jeupe na anachambua maziwa ana kitamba kinacho funika kichwa. Ana mimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma kwenye chombo kingine. Vyombo vingine viko juu ya meza.

Watu wawili wamesimama karibu na pikipiki, pikipiki hii imebeba chupa kubwa za chuma zinazotumiwa kubeba maziwa, mtu mmoja amevalia koti la rangi ya manjano na amesimama karibu na pikipiki.

Mwanamke amesimama karibu na rundo kubwa ndizi zilizoiva, anavaa kitambaa cha zambarau kichwani mbele yake kuna kreti ya plastiki ya kijani mtu, mwingine amesimama karibu naye.

Hapa kuna mkungu wa ndizi mbichi ,ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi zimeshika kwenye shina la mti majani mengi ya kijani kibichi yanaonekana nyuma jua linaangaza upande wa juu.

Hili ni shamba la migomba, mimea mingi imepandwa kwa safu ndefu kila mmea una majani mengi mapana na ya kijani kibichi, udongo unaonekana kuwa huru na wenye rotuba, majani haya yana rangi ya kijani kibichi.

Mtu amevalia kofia ya pikipiki na amebeba mitungi mingi ya maziwa. Pikipiki hio ina mitungi mikubwa ya rangi ya fedha. Amebeba mitungi mitano. Barabara ni pana. Gari kubwa na lori linaonekana nyuma yake.

Wanyama hawa ni weusi na weupa. Wamechaguliwa kwa ajili ya maziwa. Mmoja anasimama mbele ana miguu imara na mikomba mpana. Chombo maalumu kimeunganishwa kwenye viungo vyake vya kutengeneza maziwa.

Hapa kuna miti mingi ya migomba ,mitazamo mbalimbali inaonyesha bustani iliyojaa mimea miti mingine inaonekana mikubwa baadhi ya miti ina majani mapana yenye rangi ya kijani kibichi.

Sufuria imejawana maziwa yanayochemka , kijiko kikubwa cha chuma kinachota maziwa hayo , povu limefinyikana juu ya maziwa . Jiko linaonekana linafanya kazi, maziwa yameanza kuongezeka na kumwagika.

Mwanamke amesimama karibu na shamba la migomba, ametulia huku akitazama chini, amevaa fulana nyeusi na sketi ndefu, yenye rangi ya kahawia iliyo kolea, migomba inaonekana iko juu, na imejaa majani makubwa.

Mashamba mabichi yaliyojaa mimea ya mahindi yenye majani marefu, yenye rangi ya kijani kibichi iliyokolea. Mimea hii inakuwa kwa safu nadhifu kwenye udongo mwekundu wenye rutuba.